Hiki ni kituo cha afya ambapo kwenye wodi hii kuna mwanamke amekaa kwenye kiti amempakata mtoto mdogo. Mwanamke huyu amevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea, uso ametabasamu huku amemshika mkono mtoto.

Haya ni mafuriko ambayo yametokea kwenye kituo cha hospitali ya kaunti ya Ahero ambapo maji yaonekana kuingia ndani ya kituo hicho ambapo yana madhara kama vile kusababisha magonjwa kwa kuwa maji hayo ni mchafu na pia yana taka ndani yake.

Mgonjwa huyu amelazwa kwenye chumba cha ugonjwa ambapo anasaidiwa na mhudumu huyu kuwekewa mashine ya kumwongeza oksijeni , kwa sababu ya upungufu wa hewa. Mhudumu huyu amevalia barakoa ya samawati.

Hizi ni shuguli za kiafya ambapo mhudumu huyu ameleta huduma mashinani, ambapo anaonekana akimdunga mgonjwa huyu shindano kwenye mkono. Mhudumu huyu amevalia barakoa, kando yake kuna mtungi wa dawa wa rangi ya samawati.

Sehemu hii inaendeleza shughuli za kiafya ambapo wahudumu hao wanawashauri na kuwaelimisha watu njia mwafaka ya kujiepusha na kujikinga na virusi vya ugonjwa ya ukimwi.

Shughuli za kiafya zinaendelea hapa. Mhudumu anayeendeleza hiyo shughuli amevaa aproni nyeupe na mama ya mtoto amempakata mtoto amevalia tsheti ya samawati. Mezani kuna boksi la color ya manjano.